Mandhari safi ya kupendeza yenye rangi ya kijani kibichi yanavutia macho na kusisimua nafsi. Kando yake mna jengo ndogo ambalo huitwa msala na hutumiwa na binadamu ili kuweza kutimiza haja mbalimbali kama vile kubwa ama ndogo.

Vichupa vyeupe vyenye nembo na vifuniko vyenye rangi tofauti tofauti, kama vile vyekundu, viko juu ya mkono. Hizi ni dawa za kiasili ambazo hutumiwa kutibu maradhi mbalimbali kama vile kuumwa na kichwa, tumbo ama kifafa.

Vichupa vidogo, vilivyo na vitu vya wevu na vifuniko vya chuma vinapendeza. Kando yake mna barakoa, mbele yake mna sindano. Hivi hutumiwa kuwatibu watu, ili kuwakinga dhidi ya magonjwa mbalimbali kama vile polio.

Binadamu wa kike aliye na umri wa makamo amejawa na furaha. Kando yake mwanamume aliyevaa nguo rasmi ambayo ni ya rangi ya samawati anampa mtoto mkebe dawa kinywani ili kukinga dhidi ya magonjwa kama polio.

Chupa ndogo nyeupe yenye maandishi na kifuniko jekundu ina kitu kiowevu. Hii hutumiwa kwa kutiliwa dawa inayotumiwa kumtibu mgonjwa dhidi ya magonjwa mbali mbali kama vile Malaria, Polio na kadhalika.

Binadamu aliyevalia mavazi rasmi anapulizia hewa kwenye ukuta na bareste. Ukuta wenyewe umeezekwa mabati meusi. Kando yake kuna ua wenye rangi ya kijani kibichi.

Binadamu wa kike aliyevalia magwanda ya kiasili ametamaushwa na ameshikilia mtoto anayelia kwa sauti, kando yake mna mwingine aliyevalia vazi jeupe na mtandio wa rangi ya kijani kibichi kwenye kichwa, haya ni mandhari ya hospitalini.

Binadamu mrembo wa kike anapendeza na amezama kwenye mawazo. Hapa ni kwenye mandhari ya hospitalini na anatibiwa dhidhi ya maradhi mbalimbali kama vile kansa ama ukimwi na ataweza kupewa dawa mbalimbali.

Mtoto mkembe mweusi aliyevalia shati jekundu amekaa kwa makini na subra. Kando yake kuna binadamu wa kike aliyevalia koti refu la rangi jeupe. Humu ni kwenye hospitali na anakuja kutibiwa na muugizi.

Binadamu aliyevalia magwanda rasmi ya rangi nyeupe na kujifunika usoni ameshikilia mtungi mdogo kando yake kuna vitungu vingine vyenye vitupio ndani, amekanyanga sakafu yenye vigae vilivyong'aa vyeupe.

Vitu vya kiasilia vya aina mbalimbali vimo kwenye mandhari ya kushtua, hapa ni kwenye nyumba ya mganga hasa daktari wa kiasili na hutumiwa kutiba maradhi mbalimbali kama vile nuksi, kando yake mna chupa lina kitokewevu na limefungwa na kifuniko chenye rangi cheupe.

Binadamu watatu waliovalia magwanda rasmi ya rangi ya samawati , barakoa na kofia vichwani mwao wana glovu mikononi nyeupe wamo katika chumba chenye mwangaza. Humo ni kwenye chumba cha upasuaji na wanamfanyia mgonjwa upasuaji ili kuweza kumtibu maradhi mbalimbali kama vile saratani.

Chupa ndogo nyeusi yenye kioevu ndani ina nembo yenye maandishi na kifuniko cha rangi ya kijani kibichi. Hiyo tumeweka dawa inayotumiwa kutibu magonjwa mbalimbali kama vile ukambi, malaria na kadhalika.

Binadamu wa kike mwenye magwanda ya Kiafrika anamshutuko na maumivu mengi, kando yake mna muuguzi aliyevalia koti la rangi jeupe na anamuchomeka sindano kwenye mkono wake ili kumukinga dhidi ya magonjwa.

Vichupa vidogo vyenye vifuniko vya chuma na nembo nyeupe yenye maandishi meusi vimo juu ya meza pamoja na sindano. Hivi hutumiwa kuwekea dawa ambayo hutumiwa kuwatibu watu, ama kwa kinga dhidi ya maradhi.

Binadamu watatu waliovaa magwanda rasmi ya rangi ya kijani kibichi pamoja na glavu nyeupe na barakoa wamo kazini. Kando yao mna wengine waliovaa mavazi ya rangi ya zambarau. Hawa ni wauguzi na wako katika theater .

Binadamu wa kiume aliyevalia maguanda rasmi ya rangi ya manjano na kujifunika hadi usoni. Ananyunyizia miche dawa ili kuikinga dhidi ya magonjwa sugu inayoweza kuiharibu na kupunguza mazao.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi. Hapa ni hospitalini na muuguzi ambaye amevalia magwanda rasmi hasa koti jeupe anamwelekeza mgonjwa ili kuweza kumsaidia kutembea tena.

Binadamu wa kike mwenye mavazi rasmi yenye rangi nyeupe na baraakoa, ameshikilia chupa na kwa sindano. Huyu ni muuguzi anayetibu watu maradhi mbalimbali kama vile kipindupindu, malaria na kadhalika.

Binadamu wa kike na wa kiume waliosimama na kuketi mtawalia wamevalia barakoa. Haya ni mandhari ya hospitalini na wamekuja ili kuweza kupewa elimu kuhusu umuhimu wa kijikinga dhidhi ya magonjwa kama vile Covid .

Binadamu wa kike anayependeza amezama kwenye mawazo mengi, mbele yake kuna mwingine ambaye amevaa magwanda rasmi ya rangi nyeupe. Haya ni maandhari ya hosipitalini amekujakutubiwa ilikuweza kumponya dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Binadamu wa kiume aliyevalia mavazi rasmi ya rangi nyeupe na barakoa pamoja na kofia kichwani amo kando ya mitungi mikubwa ya gesi. Haya ni mandhari ya hospitalini na huyu ni mtafiti.

Maandhari ya kutamausha yanashtua, magari iliyomajini ambapo kumefurika. Kando yake mna miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na taa lililowaka rangi ya manjano.

Boksi kubwa yenye maandishi meusi na mengine ya rangi ya samawati imesimamishwa, kando yake mna tembe. Hii hutumiwa kutibu maradhi mbali kama vile kipindupindu, polio na kadhalika.

Binadamu wa kike mwenye umri wa makamu aliyezama kwa usikivu na mtazamo mwingine wa kiume aliyevalia mavazi rasmi meupe na barakoa, kando yake kuna viti vilivyo na wengine wanaohudumia wateja. Humu ni kwenye zahanati.

Chupa ndogo yenye kitu kiovu ndani ina nembo nyeupe na maandishi meusi na kifuniko cha chuma. Kando yake kuna vijichupa vingine yenye vifuniko vya samawati na manjano mtawalia mbele mna sindano.

Chupa ndogo iliyo na kitu kiwevu ndani yenye nembo na maandishi ya rangi ya samawati na nyekundu imeshikiliwa na mkono wenye glavu ya rangi ya kijani kibichi, sindano imechomekwa ilikuweza kukitoa kitu hicho.

Binadamu wa kike aliyevalia koti jeusi na barakoa amemshikilia mkembe anamtazama kwa huruma. Haya ni mandhari ya hospitalini na mwingine aliyevalia magwanda rasmi ya rangi ya samawati anamhudumia. Huyu ni muuguzi.

Kijichupa kidogo kilicho na kitukio wevu na chenye nembo nyeupe yenye maandishi meusi na kijifuniko cha chuma kimeshikiliwa na vidole vyenye glavu yenye rangi ya manjano. Pia kando yake mna sindano.

Binadamu wa kike aliyevalia magwanda rasmi ya rangi ya samawati, barakoa, anapendeza. Hapa ni kwenye mandhari ya hospitalini na anaweza kuitoa dawa kwa sindano ili kuweza kumchomeka mgonjwa ili kumkinga dhidi ya maradhi mbalimbali kama vile polio.

Chupa kidogo chenye kitu kiyowevu na kifuniko cha chuma kinapendeza. Hii ni dawa ambayo huweza kutumiwa kukinga watu dhidhi ya magonjwa mbalimbali kama vile polio, kifafa ama hata malaria.

Binadamu wa kiume aliyevalia magwanda rasmi meupe anamkagua mwenzake na kutabasamu. Haya ni mandhari ya hospitalini na huyu ni muuguzi wa macho na anamhudumia mteja wake ili kuweza kutadhamini mahali palipo na shida.

Mandhari safi yakupendeza yanavutia macho chini yake kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi inayoendelea kukuwa, binadamu aliyevalia mavazi rasmi anainyunyiza miche dawa ili kuweza kuikinga dhidi ya magonjwa na wadudu.

Binadamu wa kike aliyevalia shati ya rangi ya chungwa na kumshikilia mkebe mkononi anatabasamu kando yake kuna muuguzi aliyevalia magwanda rasmi ya rangi nyeupe yenye madoadoa meusi anayempa mtoto huyu chanjo.

Binadamu waliovalia mavazi rasmi ya rangi ya manjano wanaielekeza halaiki na kuitahadharisha kuhusu ugonjwa hatari la ukimwi mbele yake, kuna bango liilo na rangi ya zambarao.

Binadamu wa kiume aliyevaa magwanda rasmi meupe na kujifunika usoni anapuliza dawa, huyu ni afisa wa afya na anapigana dhidi ya magonjwa kama vile Covid.

Mandhari safi na ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi, hapa ni kwenye hema na ndani yake mna vitanda ambazo hutumika kuwalaza wagonjwa ili kuwa tibu dhidi ya maradhi mbali mbali kama vile polio au korona.

Binadamu wa kike aliyevalia magwanda rasmi ya rangi ya samawati na miwani anatabasamu. Huyu ni muuguzi wa watoto wadogo na anamkagua mkembe mtoto alliyezaliwa hivi karibuni, ili aweze kutadhamini kimo chake.

Bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu ndani ya vibuyu zinavutia macho. Humu ni kwenye soko la kitalii ambamo watalii huzinunua na kumpa muuzaji pesa za kigeni ambazo zinazomwezesha kujiendesha kimaisha.

Binadamu wa kike aliyevaa magwanda rasmi ya Kiafrika amejiinamia kwa uchungu. Haya ni mandhari ya hospitalini na amekuja ili kuweza kutibiwa dhidi ya maradhi mbalimbali kama vile kipindupindu. Muuguzi anamchomeka sindano kwenye mkono wake.

Wakiume aliyevalia barakoa usoni na mavazi ya kitamaduni anachomekwa sindano kwenye mkono wake, huyu ni mkaazi wa kimaasai ama Samburu na mhudumu wa afya anampa tiba ili kumkinga dhidi ya magonjwa.

Binadamu wa kike mwenye tabasamu aliyevalia mavazi rasmi ya rangi ya kijani kibichi na barakoa ameshikilia mkebe mkononi. Huyu ni muuguzi anayezalisha watu na hasa huitwa mkunga na amo hospitalini.

Binadamu weusi wa kiume aliyevalia shati la kitamaduni la kiafrika na kaptura nyeusi amesimama na kuegemeza mkono wake kwenye kingo. Mandhari yaliyo kando yana rangi ya kijani kibichi. Hapa ni kwenye msala ametoka kujisaidia.

Vichupa vidogo vyenye vifuniko vyeupe na vya rangi ya manjano mtawalia, vimo juu ya meza pamoja na vifurushi viwili. Hapa ni mahali pa matibabu pa dawa za kienyeji.

Binadamu wa kike mweusi mwenye tabasamu ameshika kikebe chake mkononi, hapa ni hospitalini na hiki ni chumba cha kujifungua, mwanamke huyu amevaa mavazi ya hospitalini.

Mtoto mkembe amelala fofofo kwenye kitanda cheupe. Kando yake kuna binadamu wawili, mmoja wa kike, mwingine wa kiume, wanaomkagua. Hapa ni kwenye wodi ya watoto na masaa ya kuwatembelea imefika na wamekuja kumuona mwanao.

Binadamu kadhaa wakiume na wakike waliovalia magwanda rasmi na kofia kichwani mwao wamesimama na kushtuka, ilihali wengine wanatembea wamo kwenye kifusi ya nyumba iliyobomoka na wanasaidia kuwaokoa manusura.

Binadamu mrembo wa kike, aliyevalia magwanda rasmi ya rangi ya samawati, anamhudumia mtoto mdogo. Hapa ni kwenye manthari ya hospitalini na hiki ni chumba cha ufukuzi ambapo anamhudumia mkembe huyu.

Povu limekita kwenye mikono. Hii linaashiria usafi ambao huweza kufanywa hasa mtu anapotoka msalani ili kujikinga na magonjwa kama vile kipindupindu. Sabuni hutumika ili kusitiri mkono.

Nembo yenye michoro mbalimbali ya binadamu waliojishikilia kichwa na maandishi. Kando yake kuna kijichupa kilicho na kitu ndani na kifuniko cha rangi ya manjano. Hii inaashiria matibabu kwa daktari ambaye ameweka namba yake ya simu kando.

Binadamu wawili waliovalia magwanda ya rangi ya manjano na buti nyeusi wameshikilia mitungi yenye rangi nyekundu kudhihirisha hatari yake. Wamo kwenye eneo la hatari na wanaendelea kupulizia dawa.

Binadamu wa kike anayependeza anamshikilia mtoto mkebe mkononi na amevaaa kofia ya rangi nyekundu yenye madoadoa meusi kichwani. Kando yake kuna mwingine aliyevalia vezi rasmi la rangi jeupe anampa mtoto huyu dawa mdomoni.

Maandhari ya kutamausha yanashtua. Hapa ni kwenye ajali iliyotokea barabarani, kando yake mna lori la petroli yenye rangi jeupe. Nyuma yake mna halaiki iliyoshikilia rununu ilikuweza kurekodi matukio haya.

Binadamu wa kiume aliyevalia mavazi rasmi na kubeba kijisanduku kwenye mkono wake chenye rangi ya samawati anatembea kwa utaratibu ndani ya maji. Amevalia buti nyeupe. Huyu ni muuguzi wa chanjo.

Boksi nne zinazokusudiwa kuwa na dawa zimewekelewa juu ya mahali peupe. Dawa hizi hutumiwa ili kukinga watu dhidi ya magonjwa sugu na maradhi kama vile polio , ukambi, tetanus ambayo pia huitwa cancer na mengine hatari hatari.

Mandhari yasiyo na mpangilio maalum. Kando yake kuna mwanaume aliyevalia dress ya zambarau na kaptura nyeusi. Kando yake kuna vifaa mbali mbali ambazo nakusudia ni za kutibu magonjwa kwa njia ya kienyeji.

Mandhari chafu yanastua na kutamausha. Kando yake mna wanaume watatu waliovalia magwanda rasmi yenye rangi ya samawati na kofia zenye rangi nyeupe. Hapa ni kwenye tukio la ajali na wanasaidia kuwatoa watu kwenye vifushi.

Binadamu wa kike mrembo aliyevalia magwanda ya kiasili anatabasamu, kichwani amejivika mtandio wenye rangi nyekundu, mkononi ameshikilia sodo nyeupe. Hii hutumiwa kujikinga dhidi ya hedhi hasa kwa wanawake.

Binadamu wawili waliovalia magwanda rasmi wamo kwenye maandhari safi. Hapa ni kwenye hosipitali ya kuwatibu watu dhidi ya magojwa ya meno kama vile kuoza ama harufu baya inayotokea kinywani.

Binadamu wa kiume waliovalia magwanda rasmi na koti jeupe na nyeusi mtawalia wamevalia barakoa na wanapiga gumzo. Hapa ni kwenye maandhari ya hosipitalini na wanapeana mawaidha iliwaweze kuuguza wagonjwa.

Mtaalamu wa kiume aliyevaa mavazi rasmi meupe ana barakoa chini ya kidevu chake na anafanya utafiti, maeneo haya ni hospitalini na anawahudumia wagonjwa mbalimbali ili kutibu maradhi yao.

Binadamu wa kiume aliyevalia suti mwenye umri wa makamu amekaa kwa makini, kando yake kuna wengine wa kike, na wa kiume walio valia mavazi rasmi ya rangi ya samawati, yenye kumtawalia, hawa ni wauguzi, wanamtibu maradhi mbali mbali.

Boksi na vichupa kadhaa ambazo zinakusudiwa kuwa vya dawa vimepangwa kwa utaratibu. Dawa hizi hutumiwa kutibu wagonjwa na kuwakinga dhidi ya maradhi sugu kama vile Ukimwi, Ebola na Polio.

Boxi nyeupe yenye maandishi ya rangi ya samawati yanayosomeka na michoro inavutia macho. Hii ni boxi ya dawa inayotumika ili kumtibu mgonjwa maradhi mbali mbali kama vile malaria.

Vijichupa vidogo vilivyo na vitu ndani ya rangi ya udhurungi vimefunikwa na vifuniko vya chuma. Hizi ni dawa ambazo hutumiwa dhidhi ya ili kukinga watu dhidhi ya magonjwa sugu kama vile polio, korona na mengine hatari hatari.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho, kando yake kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi, mbele kuna kijumba kidogo ambacho ni msala kinachotumiwa na binadamu ili kujisaidia na haja mbali mbali kama vile ndogo ama kubwa.

Binadamu wa kike wadogo wenye tabasamu wanaashiria mikono yao. Hawa ni watoto wa kiafrika na wanafurahia kufanya kazi kwa mikono. Kando yake mna msitu wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria kua eneo hili limenawiri.

Kijumba kidogo kina binadamu wawili wa kike mmoja ni mkaazi wa hapa na mwingine anamuelimisha nani mkuuzi wa afya amekuja kumtahadharisha dhidi ya magonjwa sugu kama vile ukimwi na njia mbalimbali za kujikinga na ugonjwa hili.

Wanaume waliovaa barakoa na overall za rangi ya samawati wanaisukuma mitungi ya gesi ndani ya jumba. Nakusudia imetolewa juu ya lori hili jeupe na hapa ni hospitalini.